Hivi ni vifaa vya maaabara au vya wandani hasa chupa mbili kubwa za kioo, zenye vimiminika. Chupa ya kushoto inaonekana kuwa na kimiminika cheupe au maziwa ndani yake na ina vifaa vya kuunganisha juu yake labda Kwa ajili ya kuchuja au kuchakata. Chupa nyingine upande wa kulia haionekani vizuri.

Haya ni mazao makubwa ya kilimo, labda nafaka kama mahindi au ngano, yaliyowekwa chini na kufunikwa kwa baadhi ya turubai zenye mistari nyekundu na bluu. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na rundo hilo, wengine wakiangalia na wengine wakishughulikia.

Mahala hapa panakaa shambani na kuna mwanamke, labda mkulima, amesimama karibu na mmea mkubwa wa migomba lililobeba mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Mwanamke huyo amevaa mavazi ya kawaida ya kazi na anaonekana akishika ndizi. Nyuma ya mwanamke huyo ni migomba na tunaeza kuona mimea mengine ya ardhi.

Hili ni shamba la mahindi. Mahindi yamepandwa vizuri yakiwa na rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Udongo kati ya mimea unaonekana wazi.

Kuna ng'ombe wawili waliolala kwenye nyasi za kijani kibichi, ng'ombe hao wana kengele shingoni. Wanyama wote wanaonekana kupumzika kwa amani chini ya jua. Mandhari yanaonekana kuwa ya shamba au eneo la wazi lenye nyasi nyingi.

Rondo kubwa la migomba ya ndizi mbichi zikiwa zimepangwa chini ama kwenye soko zinaonekana . Zipo ndizi za aina tofauti, baadhi zikiwa kijani kibichi na nyingine zikionyesha kuanza kuiva . Nyuma ya migomba hiyo kuna watu wachache , labda wauzaji ama wanunuzi.

Kinaonekana kuwa na mkusanyiko mkubwa wa matunda yanaonekana kama ndizi changa, yakiwa bado mabichi na yameungana kwenye wazao, Yamepangwa kwa wingi, yakionyesha rangi ya kijani kibichi , na muundo maalum, unaofanana na matunda yaliyo kwenye nguzo, au shina. Inaonekana kama sehemu ya shamba.

Wanawake wawili wamevaa sare nyeupe na barakoa wanaonekana kushugulikia kirefu kikubwa labda maziwa ndani ya chombo kikubwa cha rangi nyeupe mmoja wao anaonekana akimiminia kiowevu akitumia kipimo au chombo cha kijani kibichi.

Hawa ni ngombe au ndama wenye rangi nyeusi na nyeupe, wamesimama kwenye eneo la udongo labda katika zizi au shamba. Ngombe hawa wanaonekana kuwa na afya njema na pia picha inatoa hisia ufugaji wa ngombe.

Hizi ni ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi ,zimeungana pamoja katika mkungo mkubwa na zinaonekana zimeninginia kutoka kwenye mti au shina huku majani ya ndizi yakiwa yameonekana nyuma yake.

Hii ni miche wa migomba. Miche hio imepandwa kwenye chombo kinachoonekana kama vifuko vyeusi au viungo vidogo na vimepangwa kwa mistari. Majani ya migomba ni mabichi na yenye afya ikionyesha kuwa miche hio inastawi vizuri.

Mwanaume mwenye furaha labda mkulima anaonekana akishughulikia mmea wa ndizi, anaonekana akichunguza kwa makini na huenda anavuna mazingira yanaonekana kuwa ya asili labda shambani.

Hili ni banda la ng'ombe au labda shamba la kisasa la ng'ombe , kuna kundi kundi la ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe sawa na ng'ombe wa maziwa . Wamekaa au wamesimama kwenye sakafu ambayo inaonekana kuwa imefunikwa na nyasi kavu jambo linaloashiria mazingira safi.

Huu ni mkutano au maonyesho ambapo mwanamme aliyevalia koti jeupe, labda mtaalamu wa afya au mwanasayansi, anaelezea jambo fulani kwa kundi la watu. Meza na vifaa vya chupa mbalimbali, vilionyesha bidhaa au teknolojia. Wanawake wawili wanasikiliza kwa makini, inawezekana ni tangazo la bidhaa au mafunzo ya kitaalam.

Huu ni mimea mkubwa wenye majani ya mapana unaofanana na mmea wa ndizi au jamii yake. Mmea huu umepandwa ndani ya chafu au sehemu iliyofunikwa Kwa muundo wa chafu unaweza kuonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na kuna baadhi ya mwangaza mkali.

Mume anaonekana akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Ngombe huyu amesimama huku mwanaume huyu akiwa ameketi akishikilia chombo cha kukamulia maziwa. Wote wawili wako ndani ya zizi au banda la ngombe ambalo linaloonekana kuwa safi.

Mkulima au daktari wa wanyama aliyevaa koti ya rangi ya manjano anaonekana akipulizia ng'ombe aliye na rangi nyeupe na nyeusi dawa. Ng'ombe huyo ako katika nyumba yake iliyojengwa na mbao na mabati. Kando yao tunaona miti mirefu ya kijani kibichi.

Kuna mkungu mkubwa na mrefu wa ndizi zlizokomaa zenye rangi ya njano. Mkungu huo umeunganishwa kwenye shina la mmea wa ndizi. Ndizi hizo zimepangwa vizuri na zinaonekana ziko tayari kuvunwa au tayari zimevunwa . Hii inaashiria kuna wingi na ubora wa zao la ndizi.

Ng'ombe wawili wanaonekana kuwa katika eneo la uzio au shamba la kufugia wanyama, pamefungiwa ndani ya eneo linalo fanana na zizi au lori la kubebea wanyama, ng'ombe hao wana rangi ya kahawia nyuma yao kuna miti na sehemu ya anga.

Trea imajaa kiwevu chepesi kinachoonekana kama uji, maziwa au supu nyepesi. Kuna upawa mkubwa wa chuma ndani ya sufuria, ukiashiria kuwa kiwevu hicho kinachanganywa au kinatolewa. Sufuria inaonekana kuwa imewekwa kwenye jiko au sehemu ya kupikia, ingawa sehemu hiyo haionekani wazi.

Hii ni gala kubwa iliyojaa marobota mengi ya nyasi au malisho ya wanyama, marobota haya yamepangwa kwa uangalifu katika mirondo mikubwa yakifunika eneo kubwa la gala, mwanga unajitokeza kutoka juu labda kutoka kwenye paa hakuna watu au vifaa vingine vinavyoonekana.

Mimea ya mahindi bado michanga na yenye afya inaonekana ikiwa inakua kwenye shamba. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inasimama vyema, ikionyesha mwanzo mzuri wa ukuaji wa mazao. Udongo unaonekana huko mbele kuwa vizuri .Hii inaashiria mwanzo wa msimu wakilima.

Mwanaume anaonekana akivuna ndizi, mwanaume huyo amesimama karibu na mti mkubwa na ameshika bunde kubwa ya ndizi ya kijani kibichi. Anaonekana Ao shambani ama bustani ya ndizi. Mazingira ni ya kijani kibichi yakiwa na miti mingi ya ndizi.

Hii inakaa uzalishaji wa bidhaa ya unga au poda ndani ya kiwanda ,kiasi kikubwa cha unga mweupe kinaonekana kikiwa kimechakatwa na mashine kubwa za chuma .Hii inaweza kuwa kiwanda cha unga wa ngano ,maziwa au bidhaa nyngine yoyoten inayohitaji kusiagwa na kuchakata, mazingira yanaonekana kuwa ya viwanda.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo bado haijazaa matunda panakaa katika mandhari ya shamba na nyuma yake pia kuna miti nyingine mingi ya rangi ya kijani kibichi.

Mkulima au wafanyakazi shambani wanaonekana wakivuna ndizi, kuna watu watatu wakiwa wamesimama karibu na mgomba wa ndizi mmoja wao akiwa amebeba mkungu mkubwa wa ndizi zenye rangi ya kijani, watu hawa wamevalia nguo za kawaida zinazofaa kwa kazi ya shambani na mandhari inaonyesha mashamba au bustani ya ndizi.

Kuna ngombe mweusi na mweupe, ngombe wa maziwa ndani ya banda la kufugia ngombe, ngombe huyo anaonekana akisimama karibu na chombo kikubwa cheupe kinachoonekana kama mtugi wa kukamulia maziwa au kuhifadhia maziwa kukiwa na vifaa vinavyoonyesha matumizi yake katika uzalishaji wa maziwa .

Hili ni shamba la mahindi yaliyokomaa na kukauka, majani na mabaua ya mahindi yana rangi ya kahawia na manjano ikionyesha kuwa msimu wa mavuno umefika au umepita au labda eneo hilo limeathiriwa na ukame.

Mtu ameshika rundo kubwa la ndizi za kijani ambazo bado hazijaiva. Nyuma yake kuna rundo jingine kubwa la ndizi zilizoyundikana chini. Kuna mwanaume mwingine, upande wa kushoto, ambaye pia anaonekana kushughulika na ndizi. Gari dogo au gari la kubebea mizigo linaonekana kwa umbali, upande wa kulia.

Hili ni bakuli kubwa la kioo wazi lililojazwa na dutu yenye rangi ya kahawia nyeupe, dutu hii inaonekana kama uji mzito au kitu kilichokamuliwa labda ata unga wa chapati au mkate kabla ya kupikwa inaonekana kuwa na mchanganyiko mzito na uso wake unaonekana laini kidogo.

Huyu ni ng'ombe mwenye rangi nyeusi na ya kahawia anaonekana kua na ngozi iliyo na ugonjwa, ng'ombe huyu amesimama katika eneo lenye undogo, miti michache na kamba iliyofungwa shingoni mwake.

Mwanaume aliyevaa jaketi nyeusi, anaonekana akitabasamu, anamwaga kitu kutoka kwa mtungi wa chuma kinachokaa maziwa, kando yake kuna mitungi miingine mingi ya maziwa anga inakaa nyeusi nyeusi na nyuma yake kuna miti mirefu.

Watu kadhaa wanaonekana wakifanya shughuli za kilimo. Wanaonekana wakipanda miti midogo labda migomba au miti mingine. Ardhi, inaonekana kuwa na udongo mwekundu na kuna miti mingine mikubwa na mimea ya kijani kibichi nyuma. Ikionyesha mazingira ya mashamba au bustani.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umeshika ndizi au tunda lingine refu la kaawia nyeupe na lililomenywa ganda. Sehemu ya picha aionekani wazi lakini inaonekana kuwa ni mazigira ya nje.

Hii ni ndani la shamba la kisasa la kufuga ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wengi wamepangwa kwenye vibanda vya kulishia kuna mtu mmoja amesimama akitembea kwenye njia kati ya vibanda hivyo.

Huu ni mkungu wa ndizi ambao bado ni mbichi sana na unaning'inia kutoka kwenye mti wake; mgomba. Zimefunikwa na ganda la kinga la maua. Nyuma ya mkungu huo, tunaona majani makubwa ya kijani kibichi ya mgomba.

Tunaona sehemu ya chini ya ng'ombe ikionyesha chuchu zake na mashine ya kisasa ya kukamua maziwa, ikiwa imeshikamana nazo. Ng'ombe anaonekana kuwa na rangi ya kahawia, mashine hiyo ya kukamua inatumia neli zinazounganishwa kwenye chuchu ili kutoa maziwa. Inaashiria mchakato wa uzalishaji wa maziwa katika shamba la kisasa.

Kuna ngombe watatu, ngombe wawili wanakula nyasi kwenye uwanja wazi na ngombe mmoja anaonekana akiangalia kando.

Mikono kadhaa inaonekana ya watu wazima wakishiriki katika shughuli ya kugawa chakula. Kuna sufuria kubwa ya chuma. Watu wanatumia vyombo vidogo vya plastiki au baadhi za rangi mbalimbali kama vile buluu, kijani na nyeupe . Wanaonekana wakimiminia chakula kutoka kwenye sufuria kubwa kwenda kwenye bakuli hizo ndogo.

Jengo lenye mabati ya rangi ya buluu na ya kutu, ndani ya jengo hilo kuna ishara iliyoandikwa destiny dairies ikiwa na picha za ng'ombe katika mbele ya jengo, kuna kundi la watu wakiwa wamesimama baadhi yao wamevaa fulana nyekundu inaonekana nikama tukio la Biashara.

Mwanamke anaonekana akifanya kazi ya kuandaa vyakula vinavyoonekanakama ndizi mbichi, mwanamke huyo amevalia nguo za kitamaduni na anaonekana kuwa shambani kwani kuna miti ya migomba nyuma yake.

Huu ni mchanganyiko wa unga unga au nafaka fulani ndani cha chombo cha duara labda sufuria au bakuli kubwa rangi kuu za mchanganyiko huu ni nyeupe na manjano hafifu zikiashiria labda viungo tofauti.

Mwanamke anayeonekana kuwa mkulima amesimama katikati ya mashamba ya migomba au ndizi . Mwanamke huyo amevaa nguo ya rangi ya kahawia na ana tabasamu usoni . Amezungukwa na migomba iliyojaa ndizi chini zenye rangi ya kijani kibichi . Ndizi nyingi zimekatwa na zimeekwa chini. Nyuma yake kuna miti mingine ya ndizi iliyojaa matunda.

Mazingira ya picha yanaonyesha bustani au shamba la ndizi ,picha hii inaonyesha mkunga mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi ,baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa na madoadoa meusi madogo yanayoashiria labda kuanza kuiva au kuwa na kasoro ndogo.

Mikono miwili imeshika vipande vya Okra au pamia ambazo zimekatwa kwa urefu na kukaushwa. Vipande hivi vinaonekana kuwa vimepoteza rangi yao ya kijani kibichi na kuwa na rangi ya kahawia nyeupe.

Hiki ni kifaa cha kupimia au kusukuma maji au kioyo kingine kinachofanana na pampu au msimu wa kuzimwagilia. Kifaa hicho kinaonekana kimetengenezwa kwa plastiki na kina kioo cha rangi ya maziwa ndani yake.

Kuna watu kadhaa labda wakulima wakiwa wamekusanyika karibu na rundi kubwa la mahindi iliyokaushwa na mazao mengine ya nafaka yaliyotabakaa chini. Wanaonekana wakifanya kazi kwa bidii labda wakichagua kusafisha au kukausha mazao yao hayo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au mashambani na kuna watu wengine wanaoendelea na shughuli zao pembeni.

Mkono wa mtu, umewekwa karibu na jani la mahindi lililokua na mashimo. Mashimo hayo yanaonyesha dalili za wadudu au magonjwa yaliyoshambulia mimea. Inaonekana mtu huyu anachunguza mimea ili kubaini shida iliyoikumba.

Kuna pikipiki vikiwa na makopo mingi ya maziwa yaliyofungwa nyuma yake, mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki hiyo akionyesha kuwa, anajishughulisha na shughuli hiyo ya maziwa, nyuma yao kuna majengo.

Anaonekana kuwa mwanasayansi au fundi wa maabara amevaa kanzu nyeupe, kofia blue ya upasuaji na glavu za blue . Mtu huyo anaonekana amefanya kazi katika maabara amesimama mbele ya meza yenye vifaa mbalimbali vya maabara.

Watu wawili, labda wakulima au wauzaji wa maziwa , wanaonekana wakishughulikia vyombo vya maziwa katika mazingira ya vijijini. Mtu mmoja anaonekana akiwa anamimina maziwa kwenye mtungi mwingine na mwingine akiwa amesimama karibu.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa wakishiriki katika shuguli ya upishi au usambasaji wa chakula kuna meza ya duara au tray kubwa ambayo imeekwa chini na juu yake kuna bakuri ndogo kadhaa zenye chakula kinachoonekana kama vile wali mweupe au chakula cha kingine chenye rangi nyeupe .

Mkulima ambaye ni mwanaume mwenye umri mkubwa anaonekana akiwa shmbani mwake, shamba hilo limepandwa mahindi, amevaa kofia na nguo za kawaida na anaonekana akishikilia au kuashiria mahindi yaliyokomaa kwenye mmea. Mahindi yanaonekana kuwa tayari kuvunwa.

Hili ni eneo la maziwa au kituo cha kukusanyia maziwa. Likiwa na mitungi mikubwa kadhaa ya chuma, iliyojazwa maziwa. Mtu mmoja anaonekana akiwa ndani ya jengo, akishughulikia na maziwa. Eneo hili linaonekana kuwa la kibiashara labda sehemu ya usambazaji wa maziwa.

Wanaume wawili wanamwosha ng'ombe mwenye rangi ya hudhurungi , mmoja wao anamwagia ng'ombe huyo maji na mwingine anaonekana anatumia kitu kinachokaa brashi au kitambaa cha rangi ya bluu . Kando yao kuna ng'ombe mwingine wa rangi ya rangi nyeusi na rangi nyeupe . Nyuma yao pia kuna miti kwa umbali.

Haya ni mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi hasa migomba au ndizi ambayo ina majani makubwa na mbichi. Sehemu ya chini inaonyesha paa la bati la nyumba au jengo jingine lenye mabati ya rangi nyekundu au kahawia.

Mchanganyiko meupe labda jipini, mtindi mzito au kitu kama hicho. Jujuo kimeekwa ndani ya chikioo cha kijani kibichi. Jijuo hicho kina matunda yanayoruhusu kupita. kuna pia kijiko au chombo kingine kilicho karibu na mchanganyiko kikionyesha labda linatumika kuchuja au kutoa maji.

Inaonekana kuna uharibu mkubwa kwenye boti la mmea wa mahindi labda kutokana na wadudu au magonjwa. Kwani sehemu kubwa ya mahindi imeharibika na baadhi ya nafaka zimepungua au hazipo kabisa.

Hawa ni ndama wawili wote wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wanaonekana wakiwa wamelala chini kwenye udongo ndama wa mbele anaonekana akiwa amelala chali na mwingine amelala karibu naye inaonekana wanapumzika.

Hapa ni, upande wa kushoto kuna mimea mikubwa labda mikomba na upande wakulia kuna shamba nilolimwa lenye udogo mwekundu na mimea midogo imepandwa na inachipuka. Katika semu hizi mbili, kuna njia nyembamba ya udogo. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe na anga la bluu.

Mwanaume ameketi mbele ya rundo la ndizi mbichi za kijani kibichi. Anashikilia ndizi mbili mkononi mwake, moja ikiwa imemenywa na nyingine bado haijamenywa, akionyesha tofauti kati ya ndizi mbichi na iliyomenywa. Anaonekana akitabasamu.

Hii ni shamba dogo lenye mimea na udongo. Upande wa kushoto wa picha kuna mimea mirefu ya kijani kibichi inayoonekana kama mahindi au miwa. Kati kati kuna sehemu ya ardhi iliyolimwa yenye udongo mekundu na upande wa kulia kuna mmea mkubwa wa mgomba au ndizi zenye majani mapana. Anga inaonekana wazi na mawingu meupe yaliyotawanyika.